Kuna tangazo la bima ya nyumbani ya rangi ya kijani. Kuna nyumba nyeupe juu yake imewekelewa kofia nyekundu. Chini kuna kampuni inayouza bima ile.

Tunaona maegesho ya gari yamejaa gari mengi, kuna zile nyeupe za rangi nyekundu na rangi ya buluu. Nyuma yake tunaona ukuta ambao umezingirwa na miti. Tunaona pia anga iliyojaa na mawingu ya kijivu.

Tunaona noti ya rangi ya kahawia ya thamana ya elfu moja, imeandikwa benki kuu ya Kenya shillingi elfu moja, katikati ya hiyo noti pia tunaona mwanamume, chini yake tunaona noti ile ina kundi la ndovu.

Naona watu walio katika harakati za biashara, kuna mwanaume mmoja anayeketi anauza viazi, kando yake kuna yule ambaye anauza matunda yaliyo na rangi ya kijani na mandizi kando. Nyuma yao tunaona halaiki ya watu wanaoendelea na shughuli zao za kila siku.

Gari nyeupe lililoegeshwa. Nyuma yake kuna ukuta wa rangi ya kijivu ulio na mistari ya kijani, kijivu na nyeupe.

Tangazo la bima ya kampuni ya Madison General Insurance. Mwanamke amesimama ana mshipi wa shingo ana mkeka wa mkono uliovunjika pia ana mkongojo. Kwa yeyote anayetaka kununua bima anabonyeza alama ya nyota nane mbili nane alama ya reli.

Tunaona ndizi za rangi ya kijani. Nyuma yake kunazo za rangi ya manjano. Chini tunaona matunda ya nyanya ya rangi ya nyekundu.

Gari ziko katika maegesho. Upande wa kushoto tunaona gari jeupe, kando yake tunaona gari la bluu na kando tunaona la nyeusi. Taa zao zote zimewashwa, magari yaliyo nyuma pia yamewasha taa.

Tunaonyeshwa noti ya pesa yenye thamana ya elfu moja. Katikati kuna maneno benki kuu ya Kenya. Chini yake kuna sanamu ya rais wa kwanza mzee Jomo Kenyatta na nyuma yake kuna jengo kuu la KICC. Chini tunaona kuwa noti hiyo imeonyeshwa thamana yake kwa tarakimu ya elfu moja.